Dawa maalum ya kutibu mbwa walioshambuliwa na kupe pamoja na viroboto iitwayo: Bravecto ikiwa ndani ya boksi lenye rangi nyeupe na machungwa, pamoja na picha ya mnyama huyo. Juu na chini kukiwa na maandishi yenye maelekezo ya namna ya kuitumia, sehemu ilipotengenezwa, pamoja na tarehe ya kumaliza muda wake.

Wakala mwanamke anayejihusisha na uuzaji wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, akiwa amekaa juu ya meza akiongea na kumuelewesha mteja mwanamke aliyefika mahali hapo. Pembeni kukiwa na viroba mbalimbali vyenye mbegu za mazao, mbolea na dawa mbalimbali nje ya duka hilo.

Kipeperushi chenye rangi nyeupe na nyekundu kikiwa na maelezo ya dawa ya kutibu viungo kwa wanyama ya vidonge iitwayo "Joint Guard", ikiwa na maelezo ya utumiaji pamoja na ujazo wake. Pembeni kukiwa na picha ya mbwa na paka.

Eneo la shamba kubwa likiwa na zao la karoti zilizovunwa na kuwekwa juu ya ardhi kwa ajili ya matumizi mbalimbali, pamoja na kuwa ni zao la kibiashara lina faida nyingi mwilini ikiwemo kuwa na virutubisho vingi ambavyo huweza kusaidia ngozi kuwa yenye afya.

Wanawake wawili wakulima wakiwa katika bustani yenye nyanya, zilizopandwa kwenye viroba vyeupe na kusitawi vizuri, huku baadhi zikiwa tayari zimeanza kuiva; wakiiweka vizuri miche hiyo kwa kuifungia kamba ili iweze kujitegemeza. Zao hili la kibiashara, huwapatia wakulima kipato kikubwa kutokana na uhitajikaji wake kwa wingi.

Mkulima mwanamume aliyebeba kiroba cha mahindi na kwenda kuyasambaza chini ili yaweze kukauka vizuri, huku katikati kukiwa na mahindi mengine yaliyoanikwa kwenye matandiko ya bluu na meupe, yakiendelea kukauka na jua katika eneo la nje. Zao hili la kibiashara ni maarufu sana kutokana na kuwa na walaji wengi.

Viazi mviringo vilivyovunwa vikiwa tayari vimewekwa kwenye viroba vingi vyeupe, na kufungwa juu kwa kama za kusokotwa kwaajili ya kusafirishwa na kwenda kuuzwa. Pembeni kukiwa na gari la buluu aina ya fuso, pamoja na wakulima wafanyabiashara na wachuuzi mbalimbali.

Mihogo mingi iliyovunwa ikiwa imewekwa kwenye viroba mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa, zao hili la kibiashara ni maarufu sana kutokana na matumizi yake tofautitofauti ikiwemo kitafunwa, kutengeneza unga wa ugali na matumizi mengine.

Wakulima wanawake kwa wanaume wakikusanya viazi mviringo vyekundu, na huku kila mmoja akiviweka kwenye ndoo yake nyeusi, zao hili la kibiashara ni maarufu kutokana na uhitajikaji wake, hasa sehemu za mjini kama chakula cha haraka.

Wakulima watano katika shamba wakiwa wamevuna vitunguu na kuvikusanya kwa kuviweka kwenye magunia kwa ajili ya biashara. Pembeni ya shamba hilo kukiwa na mahindi machache pamoja na miti.

Wakulima mbalimbali, (wa kike na wa kiume) katika shamba, wakiwa wamevuna vitunguu vingi na kuviweka sehemu moja, na wengine wakiwa wameviweka katika magunia kwa ajili ya kuviuza. Zao hili la kibiashara ni maarufu sana, kutokana na uhitajikaji wake.

Shamba la nyanya likiwa na wakulima wanawake mahali hapo, wakivuna zao hilo na kuliweka ndani ya mabeseni katika eneo lililozungukwa na mchanga mwingi, zao hili la kibiashara ni maarufu kutokana na kutumika kwenye vyakula vingi kama kiungo cha mboga.

Sehemu ya shamba kubwa la mananasi likiwa na zao hilo lililostawi na kuiva vizuri mbele kabisa kukiwa na miti mirefu aina ya mikaratusi iliyopandwa mahali hapo , kilimo hiki cha kibiashara cha matunda husaidia kuingiza kipato kwa wakulima .

Mkulima mwanamume aliyevaa tisheti nyekundu, suruali ya bluu na mabuti meusi akichuma papai aliloiva na kuwa tayari katika shamba kubwa lenye mipapai mingi, kilimo hiki cha kibiashara huongeza pato kwa wakulima kutokana na matunda haya kuhitajika kwa wingi na watu mbalimbali kwa sababu ya virutubisho vilivyomo ndani yake.

Wakulima wanawake kwa wanaume wakiwa wamevuna zao la kahawa, huku wakizichambua kutoa takataka na wengine wakiziuza kwa wateja katika eneo la soko dogo. Pamoja na zao hili kuwa la kibiashara, lina umuhimu mkubwa sana kiafya ikiwemo kukabili maradhi ya moyo, kiharusi na kupunguza kutokea kwa saratani ya ini na utumbo.

Mkulima mwanaume aliyevalia shati jekundu na suruali ya rangi ya maziwa, akiwa amebeba mananasi mawili mikononi ndani ya shamba kubwa la minanasi. Kilimo hiki cha matunda ni cha kibiashara, kutokana na matumizi yake mbalimbali ikiwemo utengenezaji wa sharubati.

Mkulima mwanamke aliyevaa kilemba, sweta na gauni, akionyesha zao la kahawa katika chombo cha plastiki, nyuma kukiwa na shamba hilo lililostawi vizuri. Zao hili la kibiashara huongeza mapato kwa wakulima kutokana na uhitajikaji wake katika soko la dunia.

Wakulima wawili wanawake wakiwa katika bustani yenye mbogamboga, zilizopandwa kwa mtindo wa udongo, kuwekwa kwenye viroba na baadaye kutobolewa pembeni vishimo ambavyo, mbegu hupandwa ndani yake. Njia hii ni nzuri kwani husaidia kupanda vitu vingi katika nafasi ndogo.

Ulimaji wa mazao kwa kutumia mashine za kisasa ukiwa na trekta kubwa jekundu lililofungwa mashine kubwa ya kulimia mfano wa pawatila yenye meno mengi ikipita kwenye ardhi na kutifua udongo, pembeni kukiwa na eneo lenye nyasi.

Kilimo cha mazao chenye kutumia mashine za kisasa, kikiwa na mimea hiyo yenye mfano wa mbogamboga nyingi zilizokaa kwenye treyi ndefu katika rafu zilizounganishwa na nyaya nyeusi ndani ya chumba maalumu chenye rangi nyeupe cha kulimia mimea.

Kilimo cha mimea kwa kutumia mashine za kisasa kikiwa na eneo ndani ya nyumba ya kulimia lenye mazao yaliyostawi vizuri mfano wa miti yenye majani mapana katikati kukiwa na mashine ikipita kwenye mimea hio. Ulimaji na utunzaji wa namna hii husaidia upatikanaji wa mazao mengi na mazuri.

Kilimo cha kutumia mashine za kisasa zilizofungwa na kuwekewa taa juu kwenye mimea hiyo, mfano wa mbogamboga zilizokaa katika matuta marefu na mapana, na kustawi vizuri katika jengo kubwa la kulimia.

Kilimo cha kisasa cha kutumia mashine bora, kikiwa na taa nyingi juu yake zilizopitishiwa mabomba huku chini kukiwa na mazao mfano wa mbogamboga, yaliyokaa katika viboksi vya khaki vya mraba vilivyowekwa katika trei nyeusi kubwa.

Kilimo cha viwandani chenye kutumia mashine bora za kisasa, kikiwa na mimea iliyositawi vizuri mfano wa miti, katika nyumba maalumu ya kulimia iliyofungwa mabomba ya chuma na kupitishiwa wavu mweupe, huku kukiwa na kamba maalumu zilizoning'inia kwenye mimea hiyo. Kilimo hiki ni cha uhakika kwani hakizuiliwi na msimu wala mvua.

Kilimo cha matunda aina ya stoberi cha kisasa chenye kutumia mashine bora, kikiwa na zao hilo lililostawi vizuri ndani ya makontena marefu yenye rangi nyeusi na nyeupe, huku baadhi ya matunda yakiwa yameiva tayari kuchumwa kwa kifaa maalumu. Ulimaji huu wa kisasa husaidia uzalishaji wa matunda mengi.

Kilimo cha kutumia mashine za kisasa kikiwa na mimea mingi iliyostawi vizuri na iliyo pandwa kakika sehemu maalumu mfano wa meza ndefu nyeupe zilizopitishiwa mipira mweusi pamoja na kuwekewa taa nyingi juu yake. Kilimo hiki chakutumia njia za kisasa huleta uhakika waupatikanaji wa mazao yakutosha.

Kilimo kisichotumia udongo bali maji yenye virutubisho, kikiwa na mimea mbalimbali iliyoota na kustawi vizuri, katika mabomba maalumu meupe marefu yenye vishimo vyeusi yaliyowekwa nje ya jengo, faida ya kilimo hiki ni kwamba huchukua nafasi ndogo.

Kilimo cha kisasa kisichotumia udongo bali maji yenye virutubisho, kikiwa na mimea iliyositawi kwenye vishimo vya duara katika bomba jeupe lililokaa mtindo wa zigizaga kikiwa na mabomba mawili yaliyopita katikati. Pembeni kulia kukiwa na mipira meusi iliyounganishwa kwenye bomba hilo.

Kilimo cha kisasa cha mimea kisichotumia udongo bali maji yenye virutubisho kikiwa na mimea hiyo iliyostawi vizuri katika mabomba meupe marefu yenye vishimo huku baadhi yake ikiwa ndani ya uzio, kilimo cha namna hii kina faida moja ambayo ni kutokuchukua nafasi kubwa .

Mkulima mwanaume aliyevalia tisheti ya rangi ya karoti yenye mistari meupe, kofia na suruali, akiwa ndani ya shamba lake ambayo ni nyumba maalumu ya kulimia mimea, iliyofungwa juu mfano wa tenti jeupe na kufungwa mabomba ya vyuma pamoja na kuekezwa nguzo. Ikiwa na mimea hiyo iliyopandwa kwenye vishimo vya mabomba meupe, isiyotumia udongo bali maji yenye virutubisho, iliyokaa kwa mtindo wa kufwatana kuelekea juu.

Ulimaji wa mazao kwa kutumia njia za kisasa ,ukiwa na mimea iliyoota nakustawi vizuri kwenye bomba jeupe lililowekewa vishimo vingi, kilimohichi kisichotumia udongo bali maji yenye virutubisho huchukua eneo dogo kutokana na namna ya ulimaji wake.

Sehemu ndani ya chumba ikiwa na bomba refu jeupe kwenda juu lenye vishimo ndani yake vilivyopandwa mimea mbalimbali iliyostawi isiyo tumia udongo bali kuwekewa maji yenye virutubisho, sehemu ya chini kukiwa na mfano wa kibeseni cha mduara chenye rangi ya bluu.

Mimea iliyostawi vizuri ndani ya vikontaina vitano virefu kiasi vyenye rangi nyeupe ikiwa na mimea hiyo isiyo tumia udongo bali kuwekewa maji yenye virutubisho ndani ya bustani kwenye eneo la nje, kulia kukiwa na bomba linalotoa maji huku mbele kukiwa na majani mfano wa mchaichai.

Kilimo cha kisasa cha mimea mfano wa mbogamboga zilizositawi vizuri, kisichotumia ardhi bali maji yenye virutubisho, kikiwa na msichana aliyevalia shati la drafti nyekundu na nyeupe, akiangalia mimea hiyo kwa makini, iliyopandwa katika mfano wa vibeseni vyeupe vilivyopangwa kama ngazi, ndani ya eneo maalumu lililofunikwa kwa mfano wa tenti jeupe.

Maua yenye rangi ya kuvutia ya kijani yaliyopandwa kwenye ndoo katika bustani, kwa ajili ya kupendezesha na kuweka mazingira ya kuvutia yanayomzunguka binadamu.

Kilimo cha mbogamboga kikiwa katika mabomba nane meupe kisichotumia udongo bali maji yenye virutubisho kikiwa na mboga hizo zilizostawi vizuri katika eneo maalumu lakulimia lenye tenti juu. Huku pembeni ya mimea hiyo kukiwa na bomba la buluu lakutolea maji.

Nyumba maalum ya kukuzia mimea iliyofungwa vyuma na kuwekewa mfano wa wavu mweupe huku ukiwa na kamba nyingi zilizoshuka na kufungwa katika mimea hiyo iliyostawi vizuri isiyotegemea udongo bali maji yenye virutubisho ikiwa na wanaume wawili katika moja ya njia zilizopo shambani hapo wakiiangalia kwa makini.

Kilimo cha viwandani katika nyumba maalumu ya kulimia mimea, kikiwa na mazao yaliyostawi vizuri mfano wa mboga mboga nyingi, huku mahali hapo pakionekana kuwa na mwangaza wa jua, ikionekana ni mawio wakati wa asubuhi.

Kuku aina ya "LAYERS" wakiwa ndani ya banda la kufugia lenye madirisha makubwa ya kuingiza hewa na mwanga, katikati kukiwa kumewekwa vyombo vya chakula na maji, na kushoto pembeni kukiwa na maboksi ya mbao ya kutagia mayai.

Kilimo cha viwandani cha mimea kikiwa katika nyumba maalumu ya kulimia, kukiwa kumewekewa matuta marefu yenye zao mfano wa nyanya lililo stawi vizuri, huku katikati kukiwa na njia zilizowekea majani makavu.

Zizi kubwa la kisasa likiwa na ng'ombe wengi wenye rangi za madoa meupe na meusi waliowekewa alama za namba maalum masikioni mwao kama utambulisho, ufugaji mkubwa namna hii huwa mara nyingi ni kwa ajili ya biashara ya uuzaji nyama au maziwa .

Kilimo cha viwandani kikiwa na nyanya nyingi zilizovunwa, zikipitishwa kwenye mashine kubwa ya kusafishia na baadaye kutengenezwa na kuweka katika vifungashio mbalimbali, kwa ajili ya biashara na matumizi mengine, pembeni kukiwa na mfanyakazi mwanamke aliyevaa koti jekundu, suruali, aproni na glavu za kijani .

Kilimo cha viwandani chenye nyumba maalumu nyeupe ya kulimia mimea, kikiwa na mkulima mwanaume aliyevaa shati la bluu na suruali nyeusi, Katikati ya njia ndogo shambani hapo, akipita na kuangalia mimea hiyo iliyostawi vizuri na kupitishiwa kamba nyeupe zilizoishikilia.

Bustani ya shamba kubwa la mbogamboga ikiwa na wakulima wanawake mahali hapo, wakilima kuondoa majani bustanini na kuweka eneo hilo vizuri, mbele kukiwa na wanaume waliosimama, makazi ya nyumba za watu, miti mingi pamoja na mnara wa simu.

Sehemu ya ardhi yenye miche iliyostawi vizuri ,pamoja na mbogamboga ikiwa na mpira mweusi uliolazwa chini kwaajili ya umwagiliaji ,njia hii husaidia kupata mazao mazuri na bora bila kutegemea msimu wa mvua.

Kilimo cha umwagiliaji wa mazao kikiwa na mabomba yaliyochimbiwa kwenye ardhi upande wa kulia na kushoto, na kuwekewa mipira midogomidogo meusi iliyoelekezwa shambani kwa ajili ya umwagiliaji. Njia hii huleta uhakika na upatikanaji wa mazao, bila kutegemea misimu ya mvua.

Kilimo kikubwa cha umwagiliaji wa mazao kikiwa na shamba lenye mimea iliyostawi vizuri katika matuta mengi yaliyopitishwa maji pembeni huku kukiwa na mabomba yaliyotegeshewa eneo lenye maji kwa ajili ya umwagiliaji, njia hii ni nzuri na ni ya uhakika wa upatikanaji wa mazao bila ya kutegemea mvua .

Eneo kubwa la ardhi lililolimwa na kuwekewa miti ili kunyoosha mstari, likiwa na mipira myeusi iliyounganishwa kwenye bomba kubwa la bluu na kupita pembeni ya miti hiyo kwa ajili ya umwagiliaji. Mbele kushoto kukiwa na shamba la migomba na nyuma kukiwa na kivuli cha mtu.

Mandhari tulivu ikiwa na nyasi nyingi pamoja na miti michache, pembeni kukiwa na mnyama pori aina ya twiga ikionekana ni eneo la bustani ya wanyama. Mbele kwa mbali likionekana ni eneo la mji ukiwa na majengo marefu ya ghorofa.

Eneo kubwa lenye ardhi yenye majani, vichaka, misitu mikubwa yenye uoto wa asili, milima, mabonde, pamoja na miteremko huku katikati kukiwa na njia, juu kukiwa na anga la buluu angavu muda wa mchana.

Mandhari ya eneo kubwa katika ardhi, likiwa na uoto wa asili na msitu mnene nyasi na sehemu zenye miinuko yenye milima pamoja na anga angavu la bluu lenye mawingu machache, ikionekana ni muda wa adhuhuri.

Eneo kubwa la ardhi lililozungukwa na msitu mnene wenye uoto wa asili, katikati kukiwa na mto mrefu wa maji ulio na sehemu zenye michanga, huku baadhi ya vichaka vikiwa ndani ya mto huo.

Ufugaji wa kuku katika banda kubwa lililozungushiwa mabati na kuachwa nafasi juu kwa ajili ya hewa, likiwa na paa lenye kenchi; huku ndani yake kukiwa na wafugaji wanaume waliovalia makoti meupe, suruali za bluu na mabuti, wakiwa wamezungukwa na kuku hao. Pembeni kukiwa na vyombo vya kuwekea chakula na maji.

Kilimo cha mbegu zilizopandwa katika makopo mengi meupe, zikiwa zimechipua mimea ya kijani ndani yake, itakayochukuliwa na kupandwa katika bustani au mashambani. Usiaji wa mbegu husaidia mimea kuendelea vizuri, hata kama itahamishiwa na kupelekwa kwenye ardhi nyingine.

Mbegu mbalimbali zilizowekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti vya rangi ya khaki, vikontena vilivyo wazi na vyenye mifuniko pamoja na chupa chupa ndogo; vikiwa na mbegu hizo jamii ya mikunde zilizowekewa lebo, zikiwa juu ya meza; huku pembeni kukiwa na watu wanaonekana ni wauzaji.

Mbwa wengi wenye rangi nyeusi pamoja na kahawia, waliovalishwa kola maalumu shingoni mwao, wakiwa eneo la nje lenye nyasi fupi kwa dakatari wa mifugo kwa ajili ya kupatiwa chanjo na matibabu mbalimbali.

Mnyama pori ambaye ni mtoto wa kifaru mwenye rangi ya kahawia, akiwa amesimama huku mtu mmoja akimshika mgongoni kwa mkono wake na wengine wakiwa wamesimama wakionekana ni raia wa nje, yaani wazungu, ndani ya mbuga hiyo.

Wafanyakazi na wauhudumu wa wanyama pori waliovalia makoti ya kijani, suruali, kofia pamoja na mabuti meusi wakiwa na tembo wadogo huku wakiwapatia maziwa ya kopo ili waweze kuimarika na kukua vizuri ikionekana ni eneo lenye bustani ya wanyama pori.